Hili ni lori mojawapo ya malori ambayo yanatumika kama kliniki za dharura za akina mama wajawazito. Lori hili lina vifaa vyote vinavyo mwezesha mama kuweza kujifungua vizuri bila matatizo. Upatikana katika sehemu zizo na hospitali karibu.

Meno zilizo kwa mdomo wa juu zinaonekana kuvunjika hapo katikati lakini ya chini zinaonekana ziko sawa. Pia kliniki hii ya meno inatumia njia hii kuonyesha uhodari wao wa kushughulikia meno hata ziwe ziko hali gani.

Msichana huyo anaonekana kuwa na mawazo mengi, ambayo yanamkwaza. Ana maswali mengi akilini, yasiyo na majibu, na hajui wakuuliza, amsaidie kuyajibu. Muda mwingi umepita akiwa katika hali hii ya kusononeka.